Uhuru Kenyatta amemshika mwanamke mkono wake wa kulia. Wote wanaonekana kuwa na furaha. Mwanamke huyu amevalia nguo iloyo na miundo mzuri. Uhuru akiwa amevalia sweta iliyo ya rangi nyekundu.

Wachezaji wa soka wamo uwanjani. Mmoja wao ameipiga mpira juu angani. Kando yao, kuna watu ambao wameketi kwa viti, zilizopangwa kulingana na rangi ya bendera yetu ya Kenya.

Wachezaji walioshinda wana furaha, wameliinua kombe lile juu. Kwenye shati zao imeandikwa champions vilevile wamevalia jezi la rangi ya samawati.

Watu saba wanaonekana kusimama mbele ya meza ya hotuba iliyoandikwa OFFICE OF THE CHIEF JUSTICE JUDICIARY . Wanne wao wakiwa wanaume ambao wamevalia koti na wengine watatu kuwa wanawake.

Mama huyu ambaye amevalia nguo ya rangi ya samawati na necklace shingoni, amekalia kiti iliyo na rangi ya nyeusi, nyuma yake mnaonekana maandishi kama the judicial service commission .

Wafanyikazi wa Huduma Kenya ambao wamevalia sare zao za kazi wameketi wengine wakiwa wamesimama. Kuna moja wao akiwa ametabasamu na kuangalia picha.

Uhuru Kenyatta ana apishwa kando yake ni bibi yake Margaret Kenyatta na kwa mkono wake wa kulia kuna majaji wawili moja ambaye ni David Maraga vile vile nyuma yake kuna watu wengi ambao wanashuhudia tendo hili.

Kuna majaji watatu, waliovalia tai ya kipepeo na nguo za rangi nyekundu na nyeusi. Wawili ambao ni wanawake, wanamsalimiana kwa kugusa kiwiko.

Kuna umati wa watu walio simama kati yao kuna wale ambao wanapiga picha, mmoja ya wale watu ni Righathi Gachagua aliyevalia shati nyeupe iliyoandikwa huduma Kenya.

Kuna meza na juu ya meza hiyo kuna kopmuta na kibodi kando ya meza hii kuna watu ambao wameketi na kuitazama lile komputa vile vile kuna watu ambao wamesimama na kupiga gumzo.

Wachezaji hawa wa mpira wa mguu wanaonekana kuvalia jezi ya rangi ya nyeusi wengine wao wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya kibichi na rangi ya manjano.

Kuna watu wengi. Wengine wanaonekana kusimama, wengine wakiwa wameketi, na wengine kutembea. Wale ambao wameketi, viti zao zimevalishwa nguo zilizo na rangi mbali mbali kama kijani kibichi, nyekundu na nyeupe.

Watu hawa ambao wanaonekana kukimbia. Moja wao akiwa amembeba karatasi iliyoandikwa Raila Kalonzo twenty seventeen. Kando yao kuna vibanda vya aina mbalimbali pamoja na ghorofa.

Mwanamke ambaye ameketi chini anatabasamu. Mbele yake kuna maandishi kama, Ms. Helene Rafaela Namisi interveiw for the position of the judge of the high court . Nyuma yake vile vile kuna bango kubwa ambalo limeandikwa The judicial Service Commission .

Watu hawa wanashangilia, wengi wao wamevali jersey lililo la rangi ya samawati, kuna mmoja wao aliye ibeba bango lililoandikwa kwa kola.

Kuna wanaume wawili na mwanamke. Wanaume hawa wamevalia suti. Mmoja wao ambaye ni Raila Amolo Odinga anachukuliwa alama za vidole. Mbele ya mwanamke yule, kuna kompyuta.

Kwenye ofisi za huduma Kenya mnaonekana kuwa na watu wanne, wawili wao wakiwa wanazungumza mmoja akiwa mfanyikazi wa huduma na mwingine akiwa polisi.

Kuna umati wa watu. Wengi wao wamevalia barakoa. Wawili kati ya wale ambao wameketi, wamevalia sare. Wa kwanza kabisa, amevalia sweta nusu, iliyoandikwa Huduma Kenya.

Kuna nyundo ya jaji, pamoja na kibao cha kupigia nyundo. Pale kando, kuna maandishi kama court annexed mediation in Kenya , na vichoro vitatu.

Mwanariadha ambaye amevalia vesti ya kijani kibichi, nyekundu na nyeupe pamoja na kaptura ya rangi ya nyeusi anaonekana kuanguka chini. Kwenye kifua chake kunaonekana kuwa na tegi ambayo imendikwa Maina.

Kuna pasipoti kadhaa za rangi ya samawati ambazo zimepakiwa ndani ya boksi, kwenye pasipoti hizi kumeandikwa East Africa Community Republic of Kenya .

Kuna watu ambao wameketi chini wengine wakiwa wamesimama, wengi wao wanaonekana kuvalia barakoa, wale ambao wana tegi shingoni wanawashugulikia wale ambao wameketi mbele yao.

Ofisini mna viti , meza , kompyuta na watu wawili wanavyo vitumia mbili kati ya vile kompyuta. Kule juu umeandikwa NCA services .

Wachezaji kumi na tatu ambao wamevalia jezi ya rangi ya nyeupe isipokuwa mmoja ambaye amevalia jezi ya rangi ya kijivu. Wanaonekana kusimama na kusikiliza maagizo. Nyuma yao kuna basi iliyo na rangi ya kijivu.

Katika ofisi ya Huduma Kenya, kuna polisi aliyesimama pale mbele. Vile vile, kuna watu ambao wanatoka mle ndani. Kule juu, ukutani, umepakwa rangi namna ya bendera yetu ya Kenya.

Watu wameketi na kuvijaza vijikaratasi. Kando yao, kuna yule ambaye anachukuliwa alama ya vidole. Aliyesimama mbele yao, anaonekana kuiangalia kwa undani karatasi lile.

Vitambulisho hivi vya wakenya ambavyo vimekusanywa pamoja na kufungwa na bendi ya mpira vimepakiwa ndani ya masanduku ambazo ni za karatasi sanduku hizo ziko juu ya meza.

Uhuru kenyatta anaapishwa. Kwenye mkono wake wa kulia, amebeba bibilia. Kando yake ni jaji, na kwa upande wa mkono wake wa kushoto, ni bibi yake Margaret Kenyatta.

Mwanamume huyu ambaye amekalia kiti iliyovalishwa nguo ya rangi ya kijani kibichi, anaonekana kuvalia kiakisi iliyoandikwa huduma namba. Mbele yake, kuna watu ambao wamepiga foleni na wengine watatu ambao wamekaa, ambao wanaonekana kushughulikiwa.

Karatasi ambayo ina rangi ya kijani kibichi, nyeusi na nyeupe, ina maandishi mbalimbali kama customer copy, receipt, paid, service description na total Kenya shillings .

Umati wa watu ambao umekuja kuona mchezo wameketi wengine wakiwa wamesimama , wanariadha watatu ambao wamesimama kwa ajili ya picha wamevalia nguo za mazoezi zinazo fanana na kuvibeba viatu mkononi mwao wa kushoto.

Katika ofisi za huduma kenya kuna watu ambao wameketi chini kule juu ukutani kuna station ya Pension services, KRA services, NSSF services na SHA services .

Kuna sanamu ya mwanamke aliyeishikilia panga kwenye mkono wake wa kulia. Kando yake kuna maandishi kama INTERNSHIP &ATTACHMENT POLICY FOR THE JUDICIARY .

Umati wa watu wamesimama na kuwakilisha juu kati yao ni viongozi kama Raila Amollo Odinga Eugine Wamalwa na wengine wengi, pale kando kuna keki ambayo imeandikwa PNU at 15 .

Kuna meza na juu ya meza kuna karatasi, kompyuta ya mkononi na simu. Vilevile, kuna watu ambao wamepiga foleni. Yule ambaye ameketi chini anawashughulikia wale ambao wamesimama kwenye foleni.

Mwanamke anayezungumza, ana nywele iliyochakaa. Amevalia hereni masikioni, na pete mkononi. Kule nyuma yake, kuna watu waliovalia kofia nyekundu, zilizoandikwa tuko pamoja.

Watu wawili wanaonekana kuvicheza vijikaratasi. Mmoja wao akiwa amevalia shati ya rangi ya samwati na kofia ya rangi ya kijivu kichwani. Kwa upande wa mkono wake wa kushoto kunaonekana vijikaratasi vingine vilevile kwa upande wa mkono wake wa kulia kuna simu.

Raisi wa Kenya, William Ruto, anatia saini. Kando yake, ni bibi yake, Rachel Ruto na aliyesimama mbele yake, ni jaji ambaye amevaa kofia.

Watu hawa ambao wanafuraha wanaonekana kuinua mikono moja juu wengine wao wakiwa wameibeba bendera ya Kenya iliyo na rangi ya nyeusi nyekundu, kijani kibichi na nyeupe.

Rais William Ruto anaapishwa ameibeba bibilia kwenye mkono wake wa kulia, kando yake ni bibi yake Rachel Ruto na kwenye upande wa mkono wake wa kulia ni jaji anayezungumza kwenye mikrofoni.

Kuna watu wanne, watatu wanaonekana kuvalia barakoa, mmoja ya wale watatu ambaye ameshusha barakoa chini ameivalia tagi shingoni, kando yake kuna watu wawili ambao wameshikilia kadi mkononi.

Kuna umati wa watu, ambao wamekusanyika kwa ajili ya kuona michezo. Kule juu, kumeandikwa, Nyayo Nation. Kuna wale ambao, wamesimama kwa ajili ya picha.

Watu hawa wameketi wengine wakiwa wamesimama kwa ajili ya picha, nyuma yao kule juu kumeandikwa the judiciary tribunals specialized courts for faster and effective dispute settlement .

Kuna umati wa watu wengi wao wamevalia barakoa kuna wale ambao wanazungumza na mwingine akichukua picha, yule aliyevalia shati nyeupe anamchukua alama ya vidole yule mteja.

Mama huyu ambaye anaonekana kuzungumza kwenye mikrofoni amevalia koti ya rangi ya buluu ya giza iliyojaa madoido mengi ,kwenye mikono yake tunaona pete saa na bangili ,mbele ya mama huyu kuna glesi pamoja na vyupa vitatu vya maji.

Kuna maandishi mbalimbali kama Republic of Kenya, certificate of birth in the Embu West District in the Eastern Province, where born Embu Hospital na maandishi mengine mengi.